Kompyuta mpakato iliyo funguliwa ikiwa na neno digital learning kwenye skrini, na mwanamke aliyevaa vipokea sauti vya maskioni. Ikionyesha dhana ya kujifunza mtandaoni. Pembeni kuna simu ya mkononi, karatasi na kalamu, ikionyesha mazingira ya kazi au masomo. Pia kuna nembo ya Kitaboo upande wa kulia juu ya picha.

Huyu ni mvulana mchanga aliyeketi kwenye dawati. Amevaa vipokea sauti vya masikioni. Anaonekana akitazama kompyuta mpakato mbele yake akitabasamu na kushika kalamu mkononi, akionyesha kuwa anajifunza na anashiriki katika shughuli fulani ya mtandaoni. Kuna vitabu na mimea ndani ya nyumba nyuma yake ikiashiria mazingira ya utulivu.

Mtu kutoka upande wa mgongo, akiwa ameketi kwenye dawati la mbao akijifunza mtandaoni. Kompyuta mpakato iko mbele yake, ikionyesha mwalimu akifundisha kwenye ubao mweusi. Dawati lina vitabu, kikotoo, daftari na kalamu, zote zikionyesha mazingira ya masomo.

Jengo la ghorofa moja au mbili likionekana kama ofisi yenye paa la kijani kibuluu na ngazi zinazoelekea kwenye mlango mkuu. Kuna mimea iliyopandwa kwenye sufuria karibu na ngazi na upande wa kulia. Kituo kidogo cha huduma kinaonekana ndani.

Kundi la wanafunzi wa masomo ya afya wakiwa wamevalia makoti meupe ya maabara na barakoa wakizunguka kitanda chenye mfano wa mwili wa binadamu. Mwalimu au mhadhiri anaonekana akiwafundisha au kuwaonyesha jambo fulani muhimu. Wanafunzi wote wanaonekana makini wakifuatilia kwa umakini maelezo anayotoa ikiashiria somo la vitendo katika taaluma ya afya.

Mwanamke pengine mwalimu au mtaalamu, akiwa ameketi kwenye kiti na kutazama mtoto mdogo, aliyeketi kwenye kiti kidogo mbele yake. Mtoto anaonekana akiongea au akitumia lugha ya ishara na mkono yake. Huku mwanamke akimtazama kwa umakini na tabasamu. Ikionyesha mwingiliano wa kuelimisha au matibabu ya lugha.